Mjengo limeporomoka na kuanguka kando kuna jengo ambali halijaporomoka na kuna nguo zimeanikwa watu wanapiga picha huku wakitembea wakiangalia. Mmoja wao amevalia kofia.

Mbaba amevalia maski na nguo nyeupe na glavu kwenye mikono na ameshikilia kitu ambayo niya samawati na kuna sinki mbele yake.

Kuna mafuriko na nyumba za mabati na pia za mawe, kwenye nyumba za mawe kuna nguo ambazo zime anikwa na kuna nyumba ya mabati ambayo imeanguka chini.

Mgonjwa anadungwa shindano na daktari ambaye amevalia pete kwenye mkono na maski kwenye mdomo. Daktari amesimama na mgonjwa ameketi chini, amevalia shanga kwenye shingo.

Mahindi iko shambani ,na kuna mtu ambaye ananyunyuzia dawa mahindi. Mtu mwenyewe amesimama na amevaa mask kwenye mdomo. Nyuma yake, kuna tangi la maji na kando yake kuna miti ambayo imemea.

Mwanadada mgonjwa amelala kitandani na daktari anamshughulikia, daktari amevaa ya aproni ya white na amevalia maski kwenye mdomo akimkagua mdomo.

Mama amevalia maski na miwani, kichwani amejifunga ribbon ya purple na ameachilia nywele amevalia rinda na ametoa sweta ili adungwe.

Kuna mafuriko. Watu wanasukuma nyumba. Nyumba imetengenezwa na nyasi na mama ambaye amevaa skati na ameinama.

Mgonjwa amelazwa kitandani amevalishwa maski ya kupumua kwenye mdomo daktari anamshughulikia, daktari amevaa maski kwenye mdomo na ni mwanamke.

aba amevalia mask ya nyeupe na mama amevaa mask ya samawati, baba anamdunga sindano mama huyo, mama ameinua shati lake ili kudungwa sindano.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda. Daktari wawili wamesimama wanamshughulikia. Daktari mmoja amevalia mask kwenye mapua na miwani kwenye kichwa na huyu mwingine amesimama, amevalia mask kwenye mdomo.

Watoto wamekalia dawati, kuna mmoja ambaye ako mbele na mwalimu anamwangalia, mwalimu na huyu mwanafunzi wamevalia maski na kuna ubao ambao umeandikwa kwa chokaa.

Kuna mafuriko na mtu kwenye pikipiki anaendesha akiwa amebeba mitungi na nyuma yake kuna mbaba ambaye anamsukuma na kuna miti ambayo imemea.

Jengo, limeporomoka na watu wamekuja kuiangalia na wamevaa helmet kwenye kichwa. Kuna dada ambaye ameshuku kua na anaiangalilia. Kuna wababa wawili ambao wanapanda kuenda kwenye jengo hilo.

Kuna televisheni na saa ukutani, na mama ambaye anaonekana kuchunga mtoto ambaye amelala kwenye kitanda, kando yake pia kuna mama ambaye ni mjamzito na anaongea na nurse .

Kuna daktari wawili na mama mmoja ambaye anahudumiwa. Daktari wote wawili wamevaa miwani na mask na gloves moja ndiye ambaye anahudumia mwingine ameshikilia taa.

Kuna gari ambazo zimepangana kwenye barabara, na ambulensi ambayo inapita kando ya ambulensi, Kuna pikipiki, na juu yake kuna mtu ambaye ameshikilia bidhaa zake zilizo nyuma ya pikipiki.

Mtoto ako ndani ya incubator na nurse anamwangalia, nje ya incubator kuna karatasi ambayo ni pink na mazingira ni ya hospitalini.

Watoto watatu wamepanga foleni ya kuchota maji. Moja amefungulia maji na anachota kando yao kuna mwalimu ambaye amesimama anawaangalia tanki yenyewe ni samawati na chini kuna nyasi na mchanga.

Huyo amekalia kiti akiwa ameshikilia mtoto mkononi na amevaa neklesi kwenye shingo na pia kando yake kuna Nasi ambaye anaonekana kushikilia sindano.